Mna mafunzo ya watu wanaotumika katika huduma senta ya serikali kwa kuwa wameweza kuvaa unifomu huku mmoja akiwa amevaa nyeusi mwingine akiwa amevaa nyeupe wakiwa wamejifunga vitambaa wanaposikiza maelekezo.

Ni katika ofisi ya serekali ambapo, tunaweza mwona mhudumu moja katika hiyo maeneo, kwa kuwa, hapo nje imeweza kuelezeana zile huduma mtu anaweza pata kama vile, kuendelea huduma bora kwa hivyo unapo ingia pale unaweza...

Viongozi wakuu ambaye aliyekuwa jaji mkuu, David Maraga na naibu wa rais, Rigathi Gachagua, kiongozi wa taifa rais Samoei Ruto na jaji mkuu, Martha Koome, wameweza kusimama ili wapigwe picha.

Viongozi wa Kenya ambaye ni rais William Ruto, Raila Odinga wanaweza kusherehekea huku wakiwa amevaa shati ya timu ya Kenya na kuna aliyevaa nguo ya nyeupe kuonyesha ama.

Muhudum wawili wameeza kusimama huku kukiwa na foreni kwayesha kuwa watu wanataka kupewa huduma kutoka kwa iyo afisi moja ambayo ipo na watu wawili.

Ni katika ofisi ya serikali ya huduma, mpo na watu wanne wanaoelekezwa na kuelezewa na mmoja wa wahudumu aliyekaa katika tarakilishi yake na wameshika makaratasi mikononi mwao.

Ni katika sehemu ya koti ambapo mawakili wameweza kukaa huku wakiwa wamefungua vitabu vyao na wapo kuangalia huku wengine wakiwa wanaongea na wamevaa sare zao za kazi zenye rangi wa weusi.

Timu ya mchezaji wa chapa dimba wameweza ku kupanga laini ili waweze kupigwa picha , huku wakiwa wengine wamesimama, wenzao wakiwa wameweza kuinama mbele yao, na wamevaa nguo zao rasmi za kazi au za kucheza.

Wachezaji wawili wanachukua mpira huku mmoja akiwa amevaa nguo yenye kijani na manjano na wote wako juu na mwingine amevaa nguo ya blue na yenye mistari meupe.

Wachezaji wa timu ya taifa ambao wameeza kuvaa nguo zilizo na bendera Kenya, wamepiga foleni huku wakikuwa tayari, wakingoja maelekezo ili waweze kutokelezea na wako.

Jaji mkuu Martha Koome, akiwa katika mawanda ya kazi, ameweza kubeba Bibilia huku akionyesha ya kwamba kazi atakayoifanya itakuwa ya ukweli kulingana na sheria pia.

Wachezaji watatu huku mmoja akiwa amevaa nguo ya samawati wawili wamevaa nguo ya bluu wanaeza kumzuia asiweze kurusha mpira kuwafunga kwa hivo wanachunga goli lao.

Timu wanaeza kuwasiliana kabla ya kuanza mchuano wao ili kujipa moyo na wamevaa ngua ya manjano na vinyasa vyeusi huku kipa akiwa anawaombea ndio waweze kushinda.

Mna watu waliokaa katika meza huku wakiandika na kuna mwingine anayesimama ni kama anaeza andikisha ujumbe maalum ama anangoja aweze kupewa huduma zilizofaa.

Muna watu katika jumba ambapo wamesimama huku jaji mkuu akimsalimia mzee mmoja aliyevaa shati jeupe kuashiria ya kwamba, kuna kusalimiana ama kujuliana hali kabla ya mkutano.

Mna ofisi ya serikali ambayo wahudumu wameweza kukaa wakingoja watu unapouliza maelekezo unapoingia katika hio afisi ya Huduma Center ambapo unaweza pata kitu ambacho umeeza kuulizia ama unaweza kuelekezwa mahali ambapo unawezapata huduma hizo.

Katika kichama kimoja ambapo, kuna wanaokishabikia na kuna mtu anayevalishwa kofia huku akiwa anapewa cheti na wengine wameweza kuangalia wakiwa wamevaa barakoa, wakiwa wamefurahia katika ushiri...

Wachezaji wa timu mbili ambazo moja imevaa nguo ya kijani huku ingine imevaa nguo za manjano wanacheza huku mashabiki wakionekana wenye furaha kuashiria ya kwamba wanataka waweze kufunga na kushinda mchuano huu.

Risiti inayoonyesha kuwa mtu ameweza kulipa na lipo na nambari ya Mpesa iliyolipa. Kisha mtu aliyehudumiwa na lipo na.

Wahudumu wa serikali ya kenya walio katika ofisi ya huduma centre wamekaa huku wengine wakiwa wamesimama kuangalia wile wanapokeza au kuonyeshana kazi zao.

Serikali inapeana huduma mbalimbali kukiwa na watu waliokaa wakiwa wanaangalia, wengine wanaweza kusimama au wamepiga foleni, kupata huduma ambazo zinapeanwa katika ofisi hii.

Kuna mashabiki ambao wanaeza kumhudumia aliyekua kiongozi wa upinzani Raila na kalonzo mwaka elfu mbili kumi na saba na hao wameeza kufurahia wakitembea katika makundi makundi barabarani.

Ni katika ofisi yenye unaeza ulizia kitu au kuelezewa zaidi ya huduma ambazo unataka kwa kuwa kuna wenye wamekaa mbele na wako na barakoa na kuna wale waliongoja huduma hizo.

Uwanja ambapo mashabiki ni wengi wakiwa wanatazama watu ambao wamepanga laini kukimbia, wanaweza kuwashabikia na wafurahie wanapofanya maandalizi yao.

Wachezaji waliovaa sare zenye rangi ya buluu na kijani wanafanya mazoez,i huku wakiwa wamefurahia wengine wakiwa na nywele wengine wakiwa na fupi na wapo katika mazoezi.

Wachezaji mbalimbali au mashabiki pia wameweza kujiweka pamoja kupigwa picha wakiwa wanaonyesha bendera ya nchi ya Kenya kuashiria umoja na ushirikiano vile sehemu hivyo inavyoendelea.

Wahudumu wa serikali wameweza kwenda kwa mmoja wao, ili waweze kupata maelekeo huku wakiwa wamevaa sare zao za kazi na kuna mmoja aliyevaa suti nyeusi.

Ni mashabiki wa timu ya Gor Mahia ambao wameweza kuvaa sare zao zenye kijani wengine zikiwa na rangi ya uweupe na wameweza kubeba bendera wakiwa wanashabikia na kufurahia mchezo.

Chama cha kisiasa ambachio kina mwonyesho wa ndege, uliobeba kitu kuashiria amani, na kipo na ilihali kinafanya kazi pamoja kwa kuwa ndio nini yake kubwa.

Watu wanaofanya kazi katika ofisi mbali mbali za serikali wameweza kusimama kupigwa picha huku kukianza na anayeongea katika bunge ama anayeongoza hilo jukwaa letu la bunge kuunda sheria huku anayesimamia mahakama pia Ako hapo na wengine waliovaa masuti pia wameweza kusimama katika eneo hilo.

Watu waliobeba maua huku wamebeba bendera ya Kenya na wamevaa nguo nyeusi na nyeupe kuashiria wanafurahia au wanashangiria kwa timu ya Kenya iliyokua imewakilisha na imeweza kua ya.

Ni muhudumu wa ofisi ya serikali anayechukua vidole vya wateja wakiwa wamepanga foleni na wameweza kujifunika wakiwa wamevaa maski na kuna mwenye anachua picha wanapohudumiwa.

Rais mtukufu anaeza kuapa ya kwamba, amechukua majukumu haya huku bibiye akiwa amesimama mkabala wake kuhakikisha ama kuonesha kuwa umoja katika familia yao na katika uongozi ambao wanaweza shirikiana.

Tangazo lililo ni la jaji mkuu huku akiwaita watu waweze kuskiza na kuweza kujadiliana kuhusu umuhimi wa mahakama na wameweza kupeana tarehe, wameweza kupeana saa, wameweza kuweka mahali amabapo mtu anaweza wapata ili waweze kuzungumza.

Mashabiki waliovaa kofia za bendera ya Kenya huku wengine wakiwa na tishati zenye hiyo rangi wanaashiria kufurahia kwa kuwa wana tarumbeta na wanaeza kuwa wana...

Mna kadi inayoonyesha kuwa mtu amezaliwa huku ikiwa na ujumbe kama vile jina mahali pa kuzaliwa namba ya urejeshi pia imeweza kuwa na sahihi.

Mashabiki waliobeba bendera ya Kenya wameweza kufurahia kuashiria ya kwamba wameweza kushinda mchezo ambao wanashabikia au kuna maneno mazuri yaliyotokea katika kiwanja.

Katika ofisi ya serikali ya huduma center ambapo watu wameweza kupiga foleni kwa kukaa na huduma mbalimbali zinapeanwa huku wengine wakiwa wanatembea na kila sehemu ipo na ile kazi inafanywa.

Shabiki aliyejifunga bendera ya nchi ya Kenya, wengine wakiwa wamevaa manguo yanayoonyesha uzalendo wao. Hii wanaposhabikia hii timu inayocheza, wengine wakiwa wanapiga makofi.

Mashabiki waliovaa nguo nyekundu, nyeusi, nyeupe, ya kijani pia wako na tarumbeta wako na furaha kana kwamba wanaweza kushabikia timu inayo cheza.

Wakimbizi wanaoshidana wako mbioni huku mashabiki wakiwa wanawatazama kuangalia ni nani atakayeibuka mshindi na wanaweza kujishadidi ili waweze kuibuka kwenye nambari ya kwanza.

Mashabiki wa timu ya Bandari wanafurahia huku wamevaa nguo za bluu; kushabikia timu yao inapoicheza na wanaweza ipea support inayotakikana waweze kushinda katika michezo yao.

Jaji mkuu Martha Koome huku akiwa anaskiza mtu anapoongea au apo katika kutoa hotuba iliyo muhimu kwa watu na wananchi wa Kenya.

Aliyekua jaji mkuu bwana Maraga huku akiongea na aliyekua rais Uhuru Kenyatta wakiwa wameangaliana macho kwa macho, kuna majaji wengine wameeza kusimama kando yao.

Mkuu wa mahakama aliye vaa ushanga unaofanana nguo yake, kisha ameweka miwani na anahutubu kwashiria ya kwamba anapeana hoja muhimu ,na watu wanamskizia sana na kwa makini sana.

Mtu anayeshiriki katika michezo ameweza kuruka. Kuna wengine walio katika viti, wanaweza mwangalia vile anafanya mazoezi yake au anavyojihusisha katika mchezo huu.

Wamevaa nguo za kijani huku wameshika gari wengine wakiwa wamedandia kuashiria kwamba wana furaha huku wakishabikia timu yao ambayo imeeza kushinda na wapo katikati ya barabara kubwa.

Jaji mkuu Martha Koome anaapa huku akiwa ameinua bibilia, Kwashiria yakwamba, anapofanya maamuzi yake katika koti kuu, anafanya kulingana na kanuni na sheria alizopewa na constitution .

Jaji mkuu Martha Koome ameweza kubeba bibilia huku ikiashiria kuwa apo katika kiapo kabla hajaweza kuingia katika ofisi na nyuma yake muna bendera za nchi yetu ya Kenya.

Jaji wa mahakama Martha Koome apo na raisi wa nchi ya Kenya Bwana Wiliam Samoei Ruto. Akiwa amevaa suti na jaji akiwa amevaa nguo yake rasmi ya kazi na anamwoyesha kitu katika mkono wake.

Kuna watu waliokaa katika foleni, huku wakiandika na kuna mwenye amesimama ni kama anahudumiwa. Huku wengine wakiwa wanaangalia. yanaonekana kuwa, wanawezapeana ujumbe au taarifa iliyo muhimu wakiwa wameandika karatasi.

Mna wahudumu katika mahakama. Huku mmoja akiwa anaongea, huku wengine wakiwa wanamusikizia, na kuonyesha kuwa anapitisha jambo ambalo ni muhimu, na ambalo wameweza kukubaliana katika huduma ama katika kazi ambaye wanayoifanya katika mahakama zetu.

Wanadada wanne wanafurahia huku wakiwa wamevaa nguo za timu ya Gor mahia kuashiria kuwa wamefurahia na matokeo au wanaenda katika uwanja ili kushuhudia mpira wa timu hii.

Katika mahakama ambapo jaji mkuu ameweza kukaa, huku wakiwa na wengine wawili ambao wameweza kukaa, wakiwa wanatazamia picha na mbele yao kuna kitu ambacho kinaeza wapa mate au ile chupa iliyo na maji.

Mashabiki wameweza kufurahia wakiwa wamesimama na kutazama wakiwa wameinua mabango yanayoonyesha wanashabikia timu gani na wengine wapo kwenye shangwe teletele.

Waziri wa elimu ya Kenya amesimama katikati ya bendera huku akiwaameinua bibilia kuashiria anaapa kuwa atafanya kazi kulingana na amri na sheria iliyomuweka kwenye ofisi hiyo.

Ni katika ofisi za serikali. Unaona kuna watu wameweza kukaa huku wengine wanaowahudumia wakifinya pakatalishi ikiwa wanangoja kupewa huduma za serikali ambazo watu wapo nyuma wamepanga foleni.

Katika ofisi ya serikali watu wameeza kusimama nje wengine wakiwa wamepanga foleni wakiwa wamekaa na wanaeza ngoja ili waweze kupata huduma hizo muhimu.

Wachezaji waliova nguo ya kijani na manjano wanafurahia na kusherehekea katika bao ambalo wameweza kufunga, na wanapiga makofi huku wakiwa wanashikana.

Wachezaji waliovaa nguo za manjano na nyekundu wako kiwanjani wakingangania mpira na huko juu angani na ulio na rangi ya uwekundu na uweupe, mashabiki pia wako kandokando mwa kiwanja.

Ni katika ofisi ya serikari ya Huduma Center, kukiwa na wanaohudumu huku wamevaa sare rasmi zao zilizo nyeupe na nyeusi, na wapo na mtu anaye wasikiliza ni kama anaweza kuhudumiwa.

Vipande ambavyo ni vya kuonyesha mtu ametoka wapi na anaelekea wapi, majina yake kamili zimeweza kupangwa kuonyesha kuwa vinapelekwa mahali na vinafaa ni vya mahali mbali mbali.

Wahudumu wa Huduma center ambapo wapo katika kipanda kimoja huku watu wakiwa wamepiga foleni na wapo na tarakilishi mbele yao iliyo katika meza. Wanajadiliana wengine wakiwa wanaandika.

Mnalundo la takataka ambalo liko kando ya barabara kuashiria ya kwamba usafi haujazingatiwa na mwanadamu yeyote anaeza pita hapa anaeza kuwa na ugonjwa ambao ni hatari katika maisha yetu kila siku.

Wazili mkuu Raila Amollo Odinga ameweza kuunyoosha mkono huku akiwa amemshika mwingine, kuonyesha kua ameweza kumzindua kuwa mwaniaji katika chama cha ODM.

Ofisini mwa serikali ya huduma center kuna police ambaye anatembea na bunduki yake mkononi kuna watu waliokaa na wakiwa wamepanga foleni kungoja huduma ambazo zinapokelewa na wahudumu ambao walio mbele yao.

Rais wa nchi ya Kenya Arap Samoei Ruto anawasalimia waliovaa mawanda mekundu huku akiwa kuonesha kuwa kuna umoja katika kila shirika la serikali.

Mchezaji na shabiki ameifurahia timu ya Bandari F.C ameweza kusimama kupigwa picha kwa kuwa amevaa sare rasmi ya hiyo timu kwa kuwa ina rangi ya blu ikiwa imeandikwa hilo jina lao kwa kutumia rangi nyeupe.

Ni katika ofisi ya serekali ambapo watu wameweza kaa huku wakingoja waweze kuhudumiwa. Kuna wale wameweza kaa upande moja na mwingine ameweza kukaa akiwa ameangalia vile wanahudumiwa.

Anayefanya katika ofisi ya serikari anaweza mwelekeza mama mmoja aliyevaa nguo nyekundu, huku akichukua vidole kwenye kijikaratasi, ili kuashiria ya kwamba ameweza kudhibitishwa, ama ameweza pata uwezo anayetaka katika serikari.

Mchezaji wa mpira aliyesajiliwa kwa kuwa ameshika nguo yake iliyoandikwa Sylvane ambayo ina rangi nyekundu na anaichezea timu ya ulinzi stars kwa kuwa iko katika ukuta na walioishika pamoja na amevaa suti.

Mna wachezaji wa voliboli huku wawili wakiwa wanakinga mpira wenye wamevaa nguo zenye rangi nyeupe huku wakiwa wamevaa namba ya sita na mbili na kuna mwenye anaeza kupiga huo mpira.

Huduma ni katika Kenya wote kukiwa na sekta mbalimbali, kukiwa na watu ambao wapo mbele ya tarakilishi wanaoshughulikiwa na wenye wako nyuma yao wanaweza peana hizo huduma zote kwa watu.

Ni katika mpira wa voleboli ambapo wanaocheza wako wawili wanangangania mpira usiguze chini huku wakiwa wameruka juu mwengine akiwa chini kupiga ili usiweze kuanguka, waweze kufunga.

Shabiki amewezasimama akiwa amejishika kiuno, wengine wakiwa wametazama katika uwanja, kuonyesha kuwa wamefuraia katika matokeo yanayotokea, au wapo katika sherehe.

Mna wahudumu ambao ni wanne, watatu wakiwa wamekaa mmoja akiwa amesimama na kuna mhudumu huku katika lango kuna mlinzi na kuna viti katika jumba ambalo walimo.

Mna wachezaji wa basketiboli huku wamevaa nguo za bluu na wengine nguo ya samawati naweza kufikia huyu mwenye ako karibu kufunga bao ? kuashiria ya kwamba anazuia bao lisiweze kufungwa.

Mhudumu katika ofisi ya serikari ambayo ni Huduma Center ameweza kaa mbele ya tarikilishi huku akiwa na mwenye anataka huduma hizo akiwa amevaa nguo nyeusi, akiwa amekaa katika kiti cha rangi ya wekundu.

Ofisini mwa serikali mna polisi ambaye anahitaji huduma katika kituo cha huduma center akiwa anashughulikiwa na aliyevaa sare.

Waziri wa elimu bwana Julius Migosi ameeza kuinua Biblia huku mbele yake kukiwa na maikrofoni, na nyuma yake mna bendera za Kenya ni kana kwamba anaapa ya kwamba anaezafanya.

Wahudumu wanaotumika katika ofisi ya serikali wanampa ujumbe aliyesimama kungoja aweze kupewa mahali pa kuenda na kuelekezwa katika hii huduma ya Kenya.

Mna watu walio kaa katika meza wengine wakiwa wamesimama huku muhudumu wa serikali akiwa anawaelezea na wako katika mkutadha au katika hali ya kuusikiza ule ujumbe ambao wanapewa na huyu mtumishi wa serikali.

Wahudumu ni katika ofisi ya Huduma Center, ambapo mna watu tofauti tofauti wanaelekezana huku wengine wakiwa wameangalia matarakilishi yao, kuonyesha hali inavyokuwa katika hiyo huduma.

Wachezaji waliovaa nguo za bluu kikiwa na maandishi ya Bandari FC wanasherehekea huku wakiwa wamefurahia kuna wengine wamenyoa wengine wakiwa na nywele na wapo na furaha teletele.

Mahakama ya Kenya kuna vitu ambavyo huwa itatumia kuna hiyo nyundo ya kugonga kuna pia tangazo linaloelezea kuwa hapa ni mahakama ya Kenya ambapo unaweza pata haki.

Mna wahudumu wawili katika ofisi ya serikali ya huduma kenya ambayo mna mtu anayengoja kupokea hizo huduma huku akiwa amekaa katika kiti chekundu.

Ni katika ofisi ya serikali. Tunaezapata mhudumu mmoja anaeza mwelezea mteja, huku akiwa amekaa kando yake na wameweza kuangalia tarakilishi kuashiria kwamba anaezaitumia katika maelezo yake.

Muna mashabiki ambao ni wa timu ya Gormaiya ambayo inaichezwa timu ya Kenya, ambao wanashereka na kuidhamini hiyo kundi la wachezaji, kwa kuwa wamefurahia kuakikisha ya kwamba wameweza kufauru ama wameweza kufanikiwa katika matokea ya.